Hii ni sehemu ya kituo cha umeme .Kuna nyaya za umeme zenye nguzo kubwa, transfoma kubwa na nguzo za chuma zinazosaidia kusambaza umeme kutoka kwenye vianzo vikuu, kwenda kwa watumiaji wa kawaida kama vile machumbani, viwandani na mashuleni. Kituo hiki pia hutumika kupunguza au kuongeza kiwango cha umeme kulingana na mahitaji.

Mitambo ya umeme inaonekana ikiwa na matangi makubwa ya kuhifadhi mafuta au maji yenye nembo ya shirika. Sehemu ya mbele kuna magari yameegeshwa chini ya paa la chuma huku pande zingine zikiwa na nguzo za umeme na vifaa vya kusambaza nguvu. Mazingira haya yanadhihirisha juhudi za usambazaji wa nishati nchini kupitia vituo vya umeme.

Mfanyikazi amepanda ngazi akifanyia matengenezo nyaya za umeme kwenye nguzo kando ya barabara. Kuna magari yanayopita na bango kubwa la hoteli karibu likionyesha huduma kama malazi na mikutano. Mazingira yanaonyesha shughuli za mtaa wa mjini.

Hii ni kituo cha kusambaza umeme inayoonyesha tranfsoma kubwa na miundombinu ya umeme zenye nyaya za nguvu zinazoelekea kwenye minara ya kusambaza. Vituo kama hivi hubadilisha volti za umeme kutoka kwenye viwanda ya kuzalisha hadi kiwango kinachofaa kwa usambazaji majumbani na viwandani.

Wafanyakazi wawili wamevaa mavazi ya kinga wakifanya matengenezo kwenye nyaya za umeme juu ya nguzo kando ya barabara. Mmoja amepanda ngazi ndefu na mwingine yuko chini akisaidia. Mazingira ni ya mtaa wenye miti mingi na uzio wa ukuta wa mawe.

Hiki ni kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinachotoa mvuke mkubwa unaotoka kwenye mitambo. Hii inaashiria uwepo wa kituo cha nishati ya joto ardhi, ambacho kinatumia joto kutoka ardhini kuzalisha umeme. Miundombinu kama hii ni muhimu sana katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati endelevu na ya uhakika kwa maeneo ya vijijini na mijini.

Hii ni transfoma kubwa katika kituo cha kusambaza umeme wa msongo mkubwa. Nyaya za umeme zimeunganishwa juu kwa minara ya chuma zikisafirisha nguzo kuenda maeneo mbalimbali. Mazingira ni safi na kuna magari pamoja na mfanyakazi aliyevaa mavazi ya usalama kwa mbali.

Mtambo mkubwa wa kusambaza umeme umewekwa katikati ya kituo cha umeme ukiwa umezungukwa na nguzo za chuma na nyaya za nguvu za juu. Anga ni safi yenye mawingu nyeupe na sakafu ya kokoto kuonyesha mazingira yaliyopangwa vizuri kwa usalama wa miundombinu na ya umeme.

Mtambo mkubwa wa kusambaza umeme unaonekana ukiwa na nguzo za chuma, nyaya za nguvu za juu na transformer kubwa katikati. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri kwa usalama. Huu ni mfumo muhimu kwa usambazaji wa umeme kwenye maeneo ya mjini na viwandani.

Nyaya nyingi zimeunganishwa kwenye nguzo ndefu ya umeme zinitandazwa juu ya anga la mawingu meupe. Vifaa vya kusambaza nguvu zimefungwa juu na kuna miale ya jua inayo penya angani. Mfumo huu unahakikisha usambazaji wa nishati katika maeneo ya mijini na vijijini kwa matumizi ya kila siku.

Nguzo ndefu za chuma zimewekwa kwenye eneo hili zikiwa zimeunganishwa kwa nyaya nene juu zikionyesha kuwa hapa ni kituo cha kusambaza umeme. Kuna mabango mawili ya wima ambayo yameandikwa. Eneo hili limezungushiwa ukuta wa saruji na kuna waya wa usalama juu yake. Mazingira ni safi na miti mirefu ipo nyuma ya ukuta.

Watu wanatembea kuelekea kwenye mitambo mikubwa ya upepo inayotumika kuzalisha umeme safi. Mandhari ni ya kijani na ya milima ikiwa na nguzo za umeme pembeni. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na matumizi ya rasilimali asilia kwa njia endelevu.

Watu wamepiga magoti kandokando ya mto mchafu wakiosha mifuko ya plastiki huku taka zikitiririka majini. Nyumba za mabati zimejengwa karibu na mazingira yanaonyesha uchavuzi mkubwa wa raslimali ya maji. Hali hii inaashiria changamoto za usimamizi wa mazingira na hatari kwa afya ya jamii.

Mwanaume anamwagilia mche mchanga maji kwa kutumia kidumu cha plastiki huku mwingine akifanya usafi kwa mikono yake. Eneo limejaa taka na udongo usio na rutuba, lakini juhudi hizi zinaonyesha azma ya kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali kwa upanzi na urejelezaji.

Eneo hili lina nyasi nyingi na uzio wa waya unaotenganisha ardhi. Mandhari ni tambarare. Miti ni chache, imetawanyika na kuna nguzo za umeme kwa mbali. Hili linaashiria juhudi za kuhifadhi mazingira na kudhibiti matumizi ya rasilimali za ardhi.

Reli inaelekea mjini huku jua likichomoza au kuzama kati ya majengo marefu. Pande zote kuna miti ya majira ya baridi yenye majani yaliyopengua. Mandhari inaonyesha uwiano wa maendeleo ya mijini na uhifadhi wa mazingira kwa kuweka nafasi ya miti na barabara za watembea kwa miguu kando ya reli.

Mnyamapori mwenye meno marefu ya mbele amelala juu ya ardhi kwenye udongo karibu na uzui wa waya. Manyoya yake ni magumu na sura yake inaonyesha uchovu au usingizi. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuhifadhi wanayamapori na kuwalinda ndani ya maeneo ya usimamizi wa rasilimali za asili.

Watu wawili wamepanda baiskeli wakisafiri barabarani katika eneo la milima lenye mandhari ya kijani. Hili ni tukio linalo hamasisha utunzaji wa mazingira na matumizi ya njia mbadala zisizo na uchafu kama usafiri wa baiskeli.

Kijana amevaa fulana ya usalama akiwa anatoa taka zilizokwama kwenye vichaka vya mianzi. Karatasi, plastiki na takataka nyingine zimemwagika ardhini zikionyesha uchafuzi wa mazingira. Watu wengine wako nyuma wakishiriki katika shughuli hiyo. Hili ni jukumu la kuhifadhi mazingira kwa kuondoa taka na kulinda raslimali za asili dithi ya uharibifu.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wameketi kwenye mandhari ya kompyuta wakijifunza kutumia programu ya kielimu iliyo kwenye skrini. Kila mmoja aantumia kipanya na kibodi huku mwalimu akiwa nyuma akiwaelekeza. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika kukuuza elimu hasa kwenye majukwaa ya kujifunza matandaoni. Hi ni sehemu ya elimu ya kidigitali.

Wanafunzi wawili wamevaa sare nyekundu wakifanya kazi ya bustani kwa kupanda mboga kwenye matairi ya magari yaliyopakwa rangi. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia kwa kutumia vifaa vilivyotumika tena kwa njia endelevu.

Kijana anavuka mtaro wenye maji machafu huku amebeba gunia kubwa la makaa begani. Mazingira yanazungukwa na taka na majengo duni, yakionyesha changamoto za usafi wa mazingira, usamamizi hafifu wa taka na hatari kwa rasilimali za maji na afya ya jamii.

Ndege weupe wenye shingo nyeusi wamesimama kando kando ya bwawa ndogo lenye majani mingi. Mazingira haya yanaonyesha mfumo wa ikolojia unao saidia uhifadhi wa viumbe na vianzo vya maji. Nyasi imemea vizuri ishara ya mazingira yenye rotuba na usimamizi bora wa raslimali asilia.

Kundi la vijana wamevaa mavazi ya kitamaduni wakicheza ngoma ndani ya jumba la mkutano lenye viti vingi. Mavazi yao ya manyoya na ngozi yanaashiria utamaduni wa jamii zao, wakihifadhi na kuenzi rasilimali za asili kama sehemu ya urithi wa mazingira.

Majengo marefu ya kisasa yako nyuma ya bwawa tulivu lenye maji ya kahawia. Mbele kuna miti ya minazi na ya kijani kibichi. Anga ni la samawati safi lenye mawingu meupe. Mandhari huonyesha usawa wa maendeleo na uzuri wa mazingira.

Maji machafu yamejaa karibu na makaazi ya watu kwenye mtaa wa mabanda yakiwa yamezingira vibanda vya mabati na kuonyesha hali duni ya usafi. Hali hii inatilia mkazo umuhimu wa uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa asilimali asilia kwa kuzuia mafuriko taka na magonjwa.

Taswira inaonyesha mandhari ya asili yenye mto unaopita katikati. Uoto wa kijani ina safu za milima kwa mbali. Nyumba chache zinaonekana karibu na mto zikionyesha makazi ya binadamu yaliyo karibu na mazingira ya asili. Inahusiana na uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Huyu ni mtoto wa tembo anayeonekana akijimwagia vumbi kwa kutumia mkonga wake, kitendo ambacho ni cha kawaida kwa tembo ili kujikinga na jua kali na wadudu. Pembeni wapo wahudumu waliovaa makoti ya kijani. Wanaonyesha kuwa tembo huyu yuko katika hifadhi au kituo cha malezi ya wanyamapori.

Kundi la watu limevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi angavu na mapambo ya shingoni, kichwani na mkononi. Wengine wameshika mikuki na fimbo wakionekana kuwa kwenye sherehe au shughuli ya kijamii. Mazingira ya kijani yanaonyesha jamii ina hifadhi urithi wao kwa kushirikiana na mazingira ya asili.

Huyu ni kifaru aliyeko ndani ya uzio wa chuma wa umeme, akila majani juu ya ardhi yenye udongo mwekundu. Hii inaonyesha juhudi za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili, ambapo wanyama pori kama kifaru hulindwa dhidi ya ujangili na kupewa mazingira salama ya kuishi.

Huu ni mchoro wa ndege wenye rangi za kuvutia unaonyesha manyoa ya kijani kwenye mwili na ya samawati angavu kwenye mabawa na mkia. Kichwa chake kina rangi nyeusi na nyeupe, huku jicho likiwa na madoa mekundu likitoa mwonekano wa kuvutia na wakipekee.

Kundi la wanariadhwa wanatoa burudani ya sarakasi kwa usawa wa ajabu. Miili yao imetengeneza mnara wa binadamu huku mmoja akiwa amesimama juu kwa mikono. Wamevalia mavazi ya kitamaduni na nyuma yao kuna wanamuziki walioketi wakipiga ngoma. Ukumbi ni mkubwa wenye viti vya kijani na jukwaa nyekundu.

Mashini kubwa ya kuchimba udongo inafanya kazi kwenye eneo lenye matope mengi huku wafanyakazi wa ujenzi wakiwa na kofia za usalama wakisimamia kazi hiyo. Maji machafu yanaonekana yakitiririka kwenye mfereji wazi, ishara ya kazi ya usafishaji au ukarabati wa mifumo ya maji taka. Hili ni jukumu muhimu katika usimamizi wa mazingira na uhifadhi wa rasilimali za maji.

Mwalimu aliyevaa koti jeupe ameshikilia mche wa mti huku watoto waliovaa sare za shule wakimzunguka kwa hamu. Wako kwenye eneo la shule lenye madarasa ya paa ya samawati na mchanga wa shamba uko wazi tayari kwa kupanda. Ni shughuli ya upandaji miti kwa ajili ya mazingira.

Swara watatu wanatembea, juu ya nyasi ndefu katika uwanda mpana waporini. Nyuma yao kuna kundi la wanyama wengine wakichunga kutulivu. Mandhari ya kijani imezungukwa na milima ya mbali na anga ya samawati tulivu.

Gari hili linasafiri kwa kasi kwenye barabara nzuri iliyo wazi. Pembeni kukiwa na daraja refu la reli. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani na anga safi yenye mawingu meupe. Hii ni mfano wa maendeleo ya miundo mbinu, inayochangia usafiri bora bila kuharibu mazingira, huku ikihifadhi rasilimali asilia na kusaidia usimamizi endelevu maeneo ya vijijini.

Wanawake wawili wakiwa ndani ya mto mchafu wakikusanya plastiki na taka nyingine kwa mikono yao. Hii inaonyesha juhudi za kuchakata taka na pia changamoto za mazingira zinazohitaji usimamizi bora wa rasilimali na uhifadhi wa mazingira ya maji.

Kundi la watu linafanya mazoezi ya viungo katika bustani yenye miti mikubwa na mazingira ya asili. Mazingira haya yanaleta utulivu, yanahamasisha utunzaji wa misitu na kuonyesha matumizi bora ya rasilimali za kimazingira kwa afya ya jamii.

Maji ya mafuriko yenye matope yanapita kwa kasi karibu na makaazi duni enye iliopo kwenye miunuko. Eneo hili limejaa taka na nyumba ziko hatarini kusombwa. Hali hii zinaonyesha hathari za ukosefu wa mipango bora ya mazingira na usimamizi duni wa rasilimali asilia.

Simba huyu anaonekana kwa karibu sana akionyesha manyoya yake yaliyofuruka na macho makali yanayoakisi mamlaka ya mnyama huyu wa porini. Taswira hii inawakilisha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori na usimamizi wa rasilimali asilia katika mazingira yao ya asili.

Simba anavuka barabara ya vumbi mbele ya magari ya watalii walioko ndani ya hifadhi ya wanyapori. Watalii waliopnda magari ya safari wanasimama kwa makini wakitazama mnyama huyo pori kwa umbali salama. Mandhari ya asili yenye miti na vichaka yaonyesha uzuri wa maeneo ya uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia kama utalii wa wanyamapori.

Kundi la tembo linatembea kwenye eneo la porini karibu na bwawa ndogo la maji. Mazingira yamejaa majani na miti ya asili yakionyesha uzuri wa mandhari ya mwituni. Tembo mmoja yuko karibu zaidi na kamera akionekana akitembea kwa utulivu.

Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa uliosababishwa na mvua au mafuriko. Nyumba nyingi za bati zimeanguka na ardhi imejaa matope na maji machafu. Hali hii inaashiria changamoto za uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali za asili katika maeneo yenye miundombinu duni.

Makazi ya mabanda yaliyosongamana, paa za mabati zilizochakaa na njia nyembamba zinazopitisha maji machafu. Kuna ukosefu wa mifumo bora ya maji taka na hali ya usafi ni duni. Mazingira haya yanakabiliwa na changamoto za kiafya, uhifadhi wa mazingira na usimamizi wa rasilimali asilia.

Kuna simba dume na jike wakipumzika kwenye nyasi porini wanaonekana watulivu lakini bado wenye nguvu na mamlaka ,mandhari ni ya kichaka ikiashiria mazingira ya asili yao ya kiafrika.

Wanaume wanne wako kwenye mtaro mkubwa wa udongo mwekundu wakifanya kazi ya kutengeneza au kufunga bomba kubwa la maji. Mashini ya kunyanyua vipande vizito inatumika kusaidia kushikilia bomba. Huku mafundi wakiwa makini kuhakikisha kila sehemu inakaa sawa.

Majengo marefu ya biashara na makazi yanajaza mandhari ya jiji yakionyesha maendeleo ya miji. Anga ni safi na lina mawingu mepesi ishara ya hali nzuri ya hewa. Upandaji wa miti na maeneo ya kijani kati ya majengo unaonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira na kusimamia rasilimali asili ndani ya miji inayokua kwa kasi.

Hii ni sehemu ya usafiri wa umma jijini ambapo watu wanatembea barabarani karibu na basi la abiria. Kuna taa za kuongoza magari na watu wengine wakivuka barabara wakionyesha shughuli nyingi za kila siku mijini.

Kuna magari ya usafiri wa umma yaliyojulikana kama matatu. Matatu hii karibu na kamera, ni ya kampuni ya NMK, ikibeba nambari ya usafiri mia moja na tano. Inahudumia ruti ya kutoka Westlands hadi Kikuyu, kupitia maeneo kama Uthiru, Zambezi, na Kinoo. Tunaona watu mbalimbali wakitembea katika maeneo hili, na hii ni mazingira ya jiji, ikiwa yenye shughuli nyingi za kila siku.

Kituo cha mabasi ya uma kimejaa shughuli nyingi. Matatu za rangi mkali zenye michoro ya kuvutia, zimesimama upande wa barabara huku abiria wakipanda na kushuka. Watu wamevalia mavazi ya kila aina na mazingira yanaonyesha harakati za kila siku mjini.

Kuna magari ya usafiri wa umma kama vile matatu, mabasi ya masafa mafupi na marefu yakiwa yameegeshwa barabarani. Huu ni mfumo muhimu wa usafirishaji mijini unaorahisisha harakati za watu wengi kuenda kazini, shuleni au sehemu nyingine za kila siku kwa bei nafuu. Mfumo huu ni uti wa mgongo wa kiuchumi wa kila siku na hutoa ajira kwa maelfu ya watu.

Matatu ya rangi ya samawati yenye michoro ya kuvutia imesimama kando ya barabara ya jiji. Abiria wanapanda kwa haraka huku wengine wakitembea pembeni. Mtaa unaonekana na shughuli nyingi na majengo ya biashara yamezunguka eneo hilo.

Basi la abiria la rangi ya samawati na njano limeegeshwa kandokando ya barabara mjini. Linatumika kusafirisha watu ndani ya jiji, hasa katika maeneo ya kati na viunga. Hii ni njia muhimu ya usafiri wa umma kwa wakazi wa mji.

Gari la abiria limeegeshwa kando kando ya barabara limepambwa kwa rangi angavu na mabango. Juu ya gari kuna mizigo mingi imefungwa kwenye magunia huku watu wakipanga kuingia. Wahudumu wa usafiri wanasimamia abiria na mazingira yaonyesha shughuli nyingi za jiji.

Barabara ina magari mengi yakiendeshwa kwa tahadhari wakati wa mvua. Watu wamesimama pembezoni wakisubiri kuvuka. Kuna ishara ya barabarani inayoonyesha eneo la waenda kwa miguu. Taa za trafiki zimewashwa na miti ya kijani ipo upande wa nyuma.

Barabara kuu yenye msongamano mkubwa wa magari, ikiwemo mabasi, malori na matatu. Huku upande mwengine watu wakitembea kwenye njia ya waenda kwa miguu, Kando kuna mti wa kijani, uliopandwa msatari mmoja, ukitenganisha barabara na majengo ya mtaa wa mjini yaliyo mbali. Mandhari hii inaonyesha pilka pilka za kkila siku, za usafiri wa umma, katika jiji lenye shughuli nyingi.

Barabara ya katikati ya jiji imejaa magari ya usafiri wa umma kama matatu na mabasi baadhi yakiwa na michoro yenye rangi kali. Askari wa trafiki wanaongoza magari huku watu wakitembea kando kando ya barabara. Eneo hili linaonyesha shughuli nyingi za usafiri jijini.

Magari ya usafiri wa umma na binafsi yanasafiri kwa kasi katika barabara ya lami yenye njia kadhaa. Pembeni kuna uzio wa usalama, daraja la waenda kwa miguu lililonyanyuka, na abiria wachache wakiwa katika vituo vya kungoja magari. Mandhari ya mijini inaonekana wazi.

Barabara imejaa magari, mabasi ya usafiri wa umma na waendeshaji bodaboda, huku askari wa trafiki wakiwa katikati wakielekeza magari. Watu wanatembea pembeni mwa barabara, baadhi wakizungumza na wengine wakisubiri kuvuka. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya jiji lililo na shughuli nyingi.

Daraja la kisasa linalounganisha barabara kubwa juu ya mto linawezesha usafiri wa magari kuwa rahisi na salama, hasa kwenye maeneo yenye mito au mabonde na linaongeza ufanisi wa miundombinu ya usafiri wa umma na binafsi.

Gari la abiria aina ya matatu limeegeshwa pembeni ya barabara. Abiria wanaingia ndani wakiwa na mizigo yao huku bango juu ya gari likionyesha vituo vinavyopitiwa kama Mlolongo na Tuffoam. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri nchini.

Barabara imejaa magari ya usafiri wa umma kama vile matatu, basi na magari mengine ya kibinafsi. Watu wanaonekana wakitembea kandokando ya barabara huku magari yakisonga kwa taratibu ikiashiria msongamano wa magari katikati ya jiji au mtaa wenye shughuli nyingi.

Barabara ya lami ina alama ya kuvuka watembea kwa miguu, gari jeupe likipita na watu wakitembea kuelekea upande wa pili. Kuna daladala yenye picha kisanii upande wa kulia na bodaboda chache zikiingia barabarani. Taa za mtaa na majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha jiji lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Hii ni sehemu ya usafiri wa umma jijini ambapo kuna magari ya abiria maarufu kama Matatu yakiwa kwenye foleni barabarani. Watu wengi wanaonekana wakipanda, kushuka au kusubiri magari. Pia kuna bodaboda mbele, ishara ya shughuli nyingi za usafiri wa mijini.

Barabara enye shughuli nyingi katikati ya jiji watu wakifuka huku askari wa trafiki wakisimamia magari. Matatu za rangi mbali mbali zikiwa limeegeshwa, moja akiwa na picha muame kuna pikipiki mbele majengo ya kibiashara pembeni na mabango ya matangazo juu. Hali inaonyesha usafiri wa umma ukiwa na pilkapilka za kila siku.

Gari la abiria aina ya matatu limesimama kwenye kituo cha magari kilichojaa shughuli ,watu wachache wamesimama wakisubiri usafiri uku wengine wakisungumsa eneo linaonyesha hali ya kawaida ya usafiri wa uma kwenye mtaa wa mjini barabara ikiwa na maji kutokana na mvua iliyonyeshana na magari mengine yakiwa yameekeshwa pembeni.

Kituo cha magari ya usafiri wa umma kimejaa abiria na magari madogo ya abiria maarufu kama matatu. Mabango yaliyo juu ya magari yanaonyesha safari za moja kwa moja kuenda maeneo kama Nakuru, Karatina na Nyeri. Watu wanatembea wengine wakiwa kwenye mazungumzo au wakisubiri kupanda magari.

Hii ni matatu ya kisasa inayotumika kama usafiri wa umma katika jiji. Ina rangi angavu, michoro ya kuvutia na vipaza sauti vikubwa. Abiria wameketi ndani ya gari hili huku baadhi wakisubiri nje. Usafiri huu ni maarufu katika miji kama Nairobi.

Barabara pana ya pande mbili ina magari yanayotembea kwa kasi ya wastani huku upande wa kati ukiwa na ng'ombe wakilisha nyasi. Majengo ya biashara na makazi yanaonekana kushoto na kulia na anga lina mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa ya kawaida ya jijini.

Gari la abiria lenye aina ya matatu limeegeshwa barabarani likiwa na abiria wanao panda na kushuka. Limebeba mizigo juu na linaonyesha maeneo ya huduma kama Nyahururu, Gilgil na Maralal. Watu wamevalia mavazi ya kawaida huku wakiendelea na shughuli za kila siku katika mtaa wa biashara.

Hii ni barabara yenye msongamano mkubwa wa magari katikati ya jiji. Tunaona matatu za rangi tofauti, magari ya binafsi, lori la mizigo na bodaboda yenye abiria. Taa za barabarani zinaonyesha rangi nyekundu zikimaanisha magari yamesimama. Pia kuna miti na majengo upande wa nyuma, kuonyesha kuwa hapa ni sehemu ya jiji lenye shughuli mingi.

Hii ni kituo cha mabasi katikati ya jiji. Kuna basi la rangi ya samawati lenye michoro na maandishi makubwa likiwa tayari kupakia abiria. Watu wengi wanasubiri usafiri, huku wengine wakitembea kando ya barabara. Kuna mtu anayeinua bango lenye maandishi, Kiringiti sabini, kuonyesha nauli au njia ya basi. Mazingira haya yanaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Barabara yenye msongamano wa magari ikiwa ni pamoja na mabasi, magari binafsi, malori na pikipiki. Kuna abiria wanasimama kando ya barabara wakisubiri usafiri wa umma. Hali inayo dhihirisha utegemezi mkubwa kwa usafiri wa umma nchini.

Barabara yenye shughuli nyingi ina magari makubwa, mabasi ya abiria, pikipiki, magari madogo na watu ambao wanatembea kwa mwelekeo tofauti. Pembeni kuna majengo ya shule na miti mingi ya kijani.

Magari ya abiria aina ya matatu yakiwa yameegeshwa kwenye kituo cha usafiri. Abiria wanaonekana wakielekea kupanda magari huku wapiga debe wakiwasihi wateja. Maeneo kama haya huwa na shughuli nyingi na hutumika kusafirisha watu kati ya miji au vijiji.

Hii ni sehemu ya kituo cha magari ya usafiri wa umma, ambapo watu wanapanda na kushuka kwenye matatu na mabasi. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea, wengine wakizungumza na magari yamepakiwa kwa foleni tayari kwa usafiri. Hii inaonyesha shughuli nyingi za kila siku katika mfumo wa usafiri mjini.

Barabara kuu yenye njia nyingi ina magari yanayopita kwa kasi ikiwa na daraja la waenda kwa miguu lililojengwa juu. Njia za upande zimepambwa na taa ndefu na uzio wa chuma katikati. Mandhari yanaonyesha usafiri wa kisasa na miundombinu ya barabara.

Kijana amesimama karibu na basi la umma lililoandikwa metro trans akiwa tayari kuingia basi linarangi ya samawati na kijivu na linaonyesha dalili za uchakavu majengo ya mjini yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji na usafiri wa kila siku kwa wakaazi wa eneo hili.

Gari la umma aina ya matatu limepambwa kwa rangi kali na michoro ya mziki. Abiria wanaingia na wengine wamesimama karibu, Majengo marefu na miti ya kijani imezunguka eneo hilo la jiji. Barabara ina magari na watu wakitembea.

Mabasi na matatu yameegeshwa pembeni mwa barabara kuu huku abiria wakiwa wamesimama wakisubiri kupanda. Barabara ina magari ya binafsi, pikipiki na watu wanao vuka, huku shuguli mbalimbali za mtaa zikiendelea. Mandhari inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma katika jiji lenye shuguli nyingi na miundombinu ya kisasa.

Matatu za kijani zimesimama kwenye barabara ya jiji, zikiwa na mabango ya kuonyesha nauli na vituo vyao. Wasaidizi waliovaa makoti ya rangi ya zambarau, wanasimamia abiria na kupiga debe kwa sauti ili kuvutia wateja. Watu wanapita kando ya magari hayo, kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Mandhari inaonyesha mfumo wa usafiri wa umma katika jiji la kisasa, lenye pilkapilka nyingi.

Hili basi limepambwa kwa rangi angavu na mchoro ya kufutia jambo linalo futia abiria hasa vijana. Matutu hili lina bango linalo onyesha vituo mbali mbali linalopita kama Muthaika na Kiambu. Ndani abiria wameketi wakisubiri safari. Hii ni sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma wa jiji.

Kuna magari ya usafiri wa umma yaliyojulikana kama matatu. Matatu hii karibu na kamera ni ya kampuni ya NNK ikibeba nambari ya usafiri 105. Inahudumia route ya kutoka Westlands hadi Kikuyu kupitia maeneo kama Uthiru, Zambezi na Kinoo. Kuna abiria wakiwa wanatembea na ambao wanapanda na kushuka gari. Mazingira haya ni ya jijini na majengo nyuma yake.

Treni ya usafiri wa umma, inaonekana kupitia uzio wa waya. Ina rangi ya kijivu, nyeupe, njano na nyekundu ikiwa tayari kusafirisha abiria mjini au maeneo ya mbali. Usafiri huu huchangia kupunguza msongamano barabarani, na ni mbadala wa magari binafsi.

Mirija mikubwa ya plastiki ya rangi ya samawati imepangwa kwa safu. Imetengenezwa kwa umbo la miraba ya duara yenye unene wa nje, ikionyesha uimara wa kuhimili shinikizo. Mirija hii hutumika kusambaza maji safi au kutolea majitaka katika mifumo ya usambazaji na usafi wa mazingira

Majengo ya makazi ya kawaida yanaonekana na mizinga ya maji mieusi juu ya paa za bati. Kuta za mawe zinaonyesha mazingira ya mijini ya kawaida uku majengo ya mbali yakionekana kwa nyuma chini ya anga la samawati lililo tulivu.

Pampu ya maji ya umeme iliyounganisha na mabomba ya plastiki. Pampu hii hutumika kusukuma maji katika mfumo wa usambazaji au usafishaji maji. Vifaa hivyo viko ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae na kuna nyaya za umeme zilizounganishwa. Mfumo huu ni sehemu ya miundo mbinu ya maji.

Hii ni sehemu ya ndani ya jengo yenye ngazi za vigae vya upeo upande wa kushoto ,mapipa ya plastiki na mifuko ya takataka nyeusi imewekwa kwenye ndoo upande wa kulia ,kuna viatu vya plastiki sakafuni na nyaya zimefungwa ukutani ,mlango wa chuma wa rangi ya samawati upo katikati ya ukuta wa manjano na mazingira haya yanaonyesha sehemu ya makaazi.

Mashine ya kuchuja maji imewekwa ndani ya chumba safi chenye ukuta mweupe. Mabomba ya plastiki yameunganishwa kwa ustadi, yakipitisha maji kutoka kwenye chanzo hadi kwenye mashine. Sehemu hii hutumika kuchuja na kusafisha maji kwa matumizi ya binadamu.

Tangi nyingi za maji nyeusi zimewekwa juu ya majengo katika eneo lenye ujenzi unaoendelea. Ukuta wa mawe unaozunguka eneo hili unaonyesha mpangilio wa usambazaji maji kwa matumizi ya jamii. Mfumo huu huwezesha uhifadhi wa maji kwa matumizi ya kila siku.

Chumba kidogo kimejaa chupa za plastiki zilizojaa maji safi zikiwa zimepangwa kwenye rafu ya mbao na sehemu ya upande wa kulia. Juu ya jokofu kuna chupa ya rangi ya waridi. Mandhari inaonyesha uhifadhi wa maji kwa matumizi ya nyumbani au biashara ndogo ikiwa ni sehemu ya usimamizi wa usambazaji wa maji safi na usalama.